Duka la magari ya aina mbalimbali na yenye rangi tofauti tofauti. Duka hili linaonekana kuwa la kifahari, ijawapo ina magari ya aina yoteyote.

Soko la viazi, nduma na mboga. Soko hili linaonekana ni la kuuza vitu kadha wa kadha. Ukulima unachangia pakubwa sana katika uchumi wa nchi ya Kenya.

Magari ya aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti yanaonekana katika duka la magari. Magari haya ni ya hali ya juu na pia bei yao ni ya hali ya juu. Uuzaji wa gari unasaidia katika ekonomia ya nchi yoyote.

Kuna duka la M-Pesa na katika duka hili, inaonyesha pia anayeuza gesi. M-Pesa inatumika kwa kutuma na kutoa pesa. Waeza tumia mtu pesa aliye mbali na wewe na inarahisisha kujenga uchumi ya nchi ya Kenya na nchi jirani.

Uuzaji wa magari una faida kubwa sana kwa wauzaji na katika serekali ya Kenya. Wauzaji ambapo wanaweza kuuza gari wanapata faida nzuri na pia serekali wakati wananunua gari huweza kulipa kodi na pia wakati unaweka gari mafuta walipa kodi pia.

Gari la kubeba abiria laonekana likiwa limesimama na limeoshwa likiwa safi zaidi. Ni vyema kuekeza katika biashara ya kuuza magari au kwenye biashara ya kusafirisha watu.

Duka, la M-pesa. M-pesa, ni huduma ambayo inapatiana na simu ya Safaricom. Katika M-pesa waweza kutuma na kutoa pesa zako, au pia waweza kununua vitu vinginevyo.

Gari na funguo zake, gari hili linaonekana liko katika soko na ni vyema kununua gari ambapo Mungu amekujalia na unazo hizo pesa, kwa vile linaweza kusaidia kusonga na kukurahisishia mambo yako maishani.

Katika rununu tunaona mtumizi ako katika ukurasa wa Mpesa. Mpesa ambayo ni huduma kutoka safaricom inaweza kusaidia mtu kutuma pesa kwa mtu aliye mbali na hadi kutoa.

Duka la maziwa ya kupimiwa, katika duka hii twaeza ona pia wanauza bidhaa kadha wa kadha ambazo zimetoka kwa ng'ombe au kuku. Biashara hii ni nzuri kwa kujikimu katika maisha.

Gari la kifahari, lauzwa katika duka la magari. Gari, gari hii ni aina ya Porche Cayenne yenye rangi nyeupe na miguu nyeusi.

Soko la samaki, samaki wanaonekana wakiwa wameshakaangwa na sasa zipo tayari kuuziwa wanunuzi. Samaki huvuliwa katika ziwa la Victoria ambayo inapatikana mkoa wa Nyanza.

Soko la nyanya, wauzaji na wanunuzi hutokea katika soko ili kuweza kununua kile ambacho anahitaji haswa katika hili picha, twaona wanauza sana nyanya na vitunguu.

Duka la maziwa na duka hili linauza maziwa aina tofauti tofauti ikiwemo maziwa ambayo yamepitia kampuni ili kuweza kukaa kwa muda mrefu. Maziwa aina ya yoghurt na mengi mengineo.

Pesa za zamani ya Kenya za noti ya elfu moja. Pesa hii ilitolewa ama ilisimamishwa na aliyekuwa rais Mzee Uhuru Muigai Kenyatta. Ilitengenezwa na pesa ingine ambayo ina umaarufu pia.

Soko au duka la kuuza magari ya bei ghali. Hapa twaweza tazama gari aina ya Ford Mustang. Gari hili ni la bei kali na watu ambao wanazinunua ni watu ambao wamejiweza maishani.

Pesa za kitambo za Kenya, za noti za elfu moja. Pesa hizi zilitolewa katika uchumi ya Kenya, mwaka wa elfu mbili kumi na saba. Pesa hizi zilikua zimetumika kwa muda mrefu.

Aina ya magari tofauti tofauti yamepandishwa katika gari kubwa. Magari haya yanapelekewa wateja wao au kupelekwa dukani ili ziweze kuuzwa. Ni vyema wakati mungu amekubariki uweze kujinunulia gari kwa kuweza kukusaidia maishani.

Duka la kuuza mavazi ya kiasili. Duka hili liko na manguo za wanadada zenye zinaonyesha asili ya kiafrika. Ni vyema kama wananchi ama waafrika kuendeleza desturi zetu.

Duka la kuuza viatu aina za kimaasai. Viatu hizi ni za wanadada na pia kuna za wanaume. Biashara hii ni nzuri sana kwa vile ni rahisi kujitegemea na ni rahisi pia kujitengenezea viatu hizi.

Soko la kuuza nyanya na matunda mengine mengineyo. Pia pale twaweza kuona pilipili, vitunguu na zingine zinginezo. Ukulima unaweza saidia mtu katika biashara.

Duka la magari. Magari haya yanaonekana yakiwa magari ya kawaida yenye rangi tofauti tofauti. Uuzaji wa magari ni biashara kubwa sana nchini kenya na pia ni vyema kununua gari iwapo wahitaji.

Pesa za kenya za kitambo. Tunaona noti za elfu moja na noti moja ya miatano. Pesa hizi zilitolewa katika uchumi wa kenya mwaka wa elfu mbili na kumi na saba.

Muuzaji wa magari anaonekana amelainisha magari yake ili wateja wanapotembea dukani mwake, wanaweza angalia gari ambalo limewapendeza na wanaweza linunua na ni vyema kuwa na gari maishani kwa vile yanarahisisha maisha ya binadamu na kuweza kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Soko la matunda. Katika soko hii kuna ndizi kwa wingi, maembe na mananasi na tunamwona muuzaji wa matunda. Biashara ya matunda inachangia ukubwa sana katika uchumi wa Kenya.

Wanabiashara wanaonekana sokoni wakiuza bidhaa kadha wa kadha. Humu pia, wanunuzi wanaonekana na ni ishara mzuri katika ekonomia ya nchi. Wanabiashara husaidiana na wanunuzi.

Duka la pesa. Twaona Western Union, Money Gram, M-Pesa na Riam. Hapa unaweza tuma pesa katika nchi tofauti tofauti duniani. Huduma hii husaidia katika kujenga ikonomia na biashara ya nchi ya Kenya.

Magari ya kifahari yaonekana aina ya G wagon, Mercedes Benz yaonekana yakiuzwa katika duka la magari. Magari haya ni ya kifahari sana na yanatumia utahitaji pesa nyingi sana zaidi ili kuweza kuzinunua.

Soko la matunda na vitu vinginevyo. Soko hili laonekana kuuza mandizi yaliyoiva, mandizi ambayo hajaiva, yote yana umuhimu mkubwa katika afya ya binadamu na pia katika ujenzi wa uchumi ya nchi ya Kenya.

Duka la kifahari ambapo wanauza magari ya kifahari. Humu tunaonyesha gari ambalo linakaa la kifahari na nje pia tunaona magari ambayo ni ya kifahari. Ni vyema, wakati mtu amefaulu maishani kujirudishia mwili pole na kununua gari la kifahari.

Rununu ya mkono inaonyesha mtumizi ako katika application ya M-Pesa. M-Pesa inatumika kutuma na kuondoa pesa. Waweza kutumia mtu pesa aliye mbali na pia aliye katika nchi yenye si yako.

Duka la kifahari la magari. Duka hili linaonekana kuuza magari tofauti tofauti kuanzia kwa rangi, bei na mengi mengineyo. Ni vyema kununua gari ambapo wakati wako umefika kwa vile inaweza kusaidia katika maisha.

Duka la Mpesa na ndani pia laonekana linauza vitu zingine ingawapo hazionekani vyema. Mpesa ni huduma ambayo inapatianwa na Safaricom, na Mpesa waweza tuma pesa, kutoa pesa na kuweza kumutumia mtu pesa aliye mbali na wewe.

Duka la kuuza viatu. Vijana wengi mtaani wameanza kujikuza na biashara hii. Biashara hii wananunua viatu na bei nafuu waileta katika mitaa na kuweza kuuzia watu katika bei ya juu kidogo.

Duka la kuuza magari ya aina mbalimbali. Uzaji wa magari una usaidizi mkubwa katika uchumi wa nchi ya Kenya, kwa vile wakati wa kununua gari unalipa kodi na pia wakati wa kuendesha wanunua mafuta ambayo pia walipia kodi.

Soko, la nyanya. Nyanya ina kilimo, inasaidia kilimo na uchumi wa Kenya, kwa jinsi kubwa sana. Nyanya hutumika kwa upishi, na pia ni njema kwa afya ya binadamu.

Magari yaonekana katika show room . Humu magari yanatandazwa na wateja wanatembea ndani na kuchagua gari ambalo linawapenda na linawafaa. Hivi wanaweza lipa na kuendesha gari lao kuendelesha maisha yao.

Duka, la magari, duka hili liloonekana kuwa duka la kifahari na kuza magari ya kifahari yenye rangi tofauti tofauti na pia za kitofauti, tunawezaona magari la bima Nissan na mengine. Mingi zingenezo.

Mwanabiashara ama wanabiashara wa nguo za mitumba. Soko hili pia tunaona muuzaji wa mahindi choma katika soko hili.

Poster ya Mayfair Insurance. Insurance hii inafanya kazi katika Kenya, Uganda, Tanzania na nchi zingine za East Afrika mashariki.

Humu, tunaona utangazaji wa insurance ya Britain, Insurance hii, inalipwa katika shilingi mia sita, ishirini pesa, za Kenya.

Duka la viungo vya kupika, viungo ambavyo vinasaidia afya ya binadamu na pia kuzidisha biashara na afya mwilini.

Biashara ya duka la matunda. Biashara hii anauza ndizi, maembe, avakado na nyingi zinginezo.

Duka la kuuza nyama almaarufu buchari. Duka hili laonekana lauza nyama aina ya ng'ombe na mbuzi. Duka hili ni safi.

Mwanabiashara wa matunda, matunda hizi ni za afya, tunaona avocado , machungwa na maembe pia. Biashara kama hii ni mzuri katika maendeleo ya mtaa.

Gari la aina la Suzuki Swft la nambari KDH 990J. Linaonekana ni gari la kufanya biashara ya Taxi au Uber.

Humu waweza kutoa na kuweka pesa. Biashara hii pia inauza maji na inaonekana pia ni duka yenye jina Mvita Shop.